Hapa kuna shamba linaonekana shamba ambalo limelimwa kwa shamba kumepandwa mahindi, pia kumepandwa ndizi hapo kando ya shamba kuna nyasi, nyasi ambazo zimemea na juu naona kuna mwaingu meupe na samawati yanaonekana.

Wakulima wanamwaga maziwa kutumia chupa za maziwa kwa mitungi wakimwaga chini maziwa, na kuna watu hapo wamesimama wakiangalia venye maziwa yanamwagwa kwa mitungi.

Kuna shamba. Shamba ambalo kuna mimea ambayo wamechimba mashimo. Kwenye hayo mashimo wamepanda ndizi, mikonga ya ndizi imepandwa hapo. Kandokando kuna nyasi na kule kando pia kunaonekana miti mingi ambayo inaonekana na shamba yenyewe imelimwa vizuri sana. Hakuna takataka yoyote kwenye hio shamba.